Mashine ya kisasa ya kielektroniki, ambayo inatoa huduma za kibenki, ikiwa ndani ya jengo. Mashine hiyo huingizwa kadi ya benki, kisha neno siri, ndipo huonyesha huduma mbalimbali zitolewazo, na mteja huchagua huduma anayohitaji.

Jengo kubwa na zuri la benki ya "Ecobank" ambalo lina milango pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, vikiwa na matangazo ya huduma zinazopatikana kama vile kutoa pesa, kuweka pesa au kufungua akaunti ya benki.

Bango au tangazo ambalo limetolea na benki ya absa, likiwa linamuonyesha mama ambae amenunua bidhaa mbalimbali zinazotumika katika mapishi ya chakula, likiwa na maandishi yanayoonyesha kuwa unaweza lipia bidhaa kwa kutumia kadi ya benki ya "absa."

Kijana wa kiume ambaye ni muhudumu wa baa, akiwa katika kaunta akiwa anachanganya vinywaji mbalimbali na kuvieka katika kikombe kilichopo juu ya meza, huku nyuma kukiwa na vilevi ambavyo vimepangwa kwenye rafu za vioo.

Mzungu akiwa amesimama katika eneo la kaunta ya baa, akiwa ameshikilia kikombe chenye kinywaji, pamoja na muhudumu ambaye amesimama upande wa pili, kukiwa na vilevi mbalimbali vilivyo katika rafu za mbao zilizopo katika baa hiyo.

Mazingira ya baa kukiwa na chupa zilizojazwa vilevi mbalimbali, zingine zikiwa zimehifadhiwa kwenye maboksi ya makaratasi magumu, na kupangwa katika rafu za chuma.

Magari matatu ya rangi nyeusi na ya aina moja, yakiwa katika maegesho ya magari yenye uwazi mkubwa, yaliyofanyiwa usafi vizuri. Magari hayo yakiwa tayari kwa kuuzwa.

Mazingira ya ndani ya gari ambalo lina uwezo wa kubeba watu wanne, ambalo lina siti lililotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe, huku milango ya gari hiyo ikiwa imefunguliwa.

Magari ya rangi na aina tofautitofauti, yakiwa ndani ya jengo kubwa lenye madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo juu kukiwa na bango linaloonesha kampuni iliyotengeneza magari hayo kuwa ni "HYUNDAI," yakiwa yanauzwa.

Mazingira ya ndani ya gari jipya upande wa dereva ulio na viti viwili na msteringi uliofunikwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeupe kukiwa na sehemu ya kukanyagia mafuta pamoja na breki. Pia kukiwa na mshale unayoonyesha mwendokasi au ujazo wa mafuta.

Kijana wa kiume akiwa amesimama pembeni ya mashine ya kisasa, ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba. Kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unao uhitaji.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na mhudumu, bali mteja huingiza fedha kisha huandika kiasi cha maziwa anachohitaji kwa kutumia vitufe venye namba, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo kuanza kutiririsha maziwa.

Mama akiwa ndani ya duka linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa akiwa anamimina maziwa, kutoka katika jagi na kuweka kwenye chombo cha mteja, aliyesimama upande wa pili wa dirisha pia kukiwa na jokofu kwa ajili ya kuhifadhia maziwa.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya bluu akiwa amesimama mbele ya mashine inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akibonyeza vitufe ile kuingiza ujazo anaohitaji kisha kukinga jagi katika bomba linalotiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki, ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lililofunguliwa, ndani yake kukiwa na bomba linalotiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Kundi la vijana wa kiume wakiwa katika mgahawa wakipata vyakula mbalimbali pamoja na glasi ambazo zimejazwa maziwa. Wote wakiwa wanafurahi wakigonganisha vikombe vyao na kunywa maziwa.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kukiwa na mteja aliesimama upande wa pili wa meza yenye bidhaa mbalimbali na muhudumu akiwa anampatia chupa iliojaa maziwa na mezani kukiwa na vitafunwa kama vile mkate, maandazi, mayai na bidhaa zingine ambazo zimehifadhiwa kwenye rafu za mbao.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo hutumia umeme ili kufanya kazi, ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa na sehemu ya vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Duka dogo lenye mlango mpana na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na meza refu. Duka hilo likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mifugo, kama vile: maziwa, mayai, keki, ugali; vyote vinapatikana vikiwa vimeandikwa kwenye bango lililopo juu ya duka hilo.

Vijana wawili wakiwa wamesimama katika dirisha dogo, la duka ambalo linatoa huduma za uuzaji wa maziwa, yanayopatikana sehemu hapo, pia kukiwa na wateja wengine walieketi katika kibaraza, wakisubiri kupatiwa huduma.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya duka dogo lenye meza na mlango mpana uliyowazi ambalo linatoa huduma na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na maziwa, barafu, maji yaliyo katika paketi vitu vyote hivyo vikiwa vimeandikwa kwenye bango lililopo juu ya duka hilo.

Mashine za kisasa ambayo inatumika kutoa huduma za uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yatokanayo na mifugo kamavile ng'ombe, kukiwa na picha iliyochorwa ya ng'ombe akila majani na kikombe kikiwa na kinamiminiwa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja; pale ambapo ataingiza kiasi anachohitaji kutoka kwenye vitufe vyenye namba vilivyopo pembezoni mwa dirisha hilo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama nje ya dirisha, ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma, la duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji maziwa yatokanayo na mifugo.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo hutumia umeme kufanya kazi; inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi au ujazo, pamoja na sehemu ya kuingiza hela.

Kijana wa kiume akiwa anaingia katika mlango wa duka uliotengenezwa kwa kutumia chuma, Duka hilo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Mtoto akiwa amesimama katika duka kubwa na la kisasa, ambalo linauza maziwa yaliyohifadhiwa katika makopo, mengine yakihifadhiwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu na kupangwa katika rafu za mbao; zilizopo ukutani mwa duka hilo.

Duka kubwa lenye mlango mpana ambao umetengenezwa kwa kutumia chuma. Ndani kukiwa na mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo, lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa; ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja huingiza kiasi cha fedha kisha huandika ujazo anaohitaji kupitia katika vitufe vyenye namba, ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo, huanza kutiririsha maziwa kulingana na kiasi kilichoandikwa.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ndani akiwa kijana ambaye anamimina maziwa kutoka kwenye ndoo, akichuja na kuweka kwenye jagi la mteja.

Mwanaume akiwa amesimama katika mashine ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Duka dogo lenye mlango na dirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na wanyama wa kufugwa kama vile ng'ombe, ambapo kuna picha ya ng'ombe anakula majani kwenye ukuta wa duka hilo.

Kijana wakiume akiwa amesimama katika mlango wa kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma ndani kukiwa na mashine ya kisasa cha kieletroniki ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu bali ina dirisha dogo ndani yake kukiwa na bomba linalotirirsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inafanya kazi pasipo kuwa na muhudumu ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linaloteremsha maziwa, pembeni kukiwa na sehemu ya kidigitari yenye vitufe ambazo hutumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Duka dogo ambalo lina mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inajiendesha yenyewe, kufanya kazi ya kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu.

Mashine ya kisasa ambayo ipo katika kona ya chumba inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kujaza ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ambayo inayofanya kazi pasipo kuwa na muhudumu ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo linatiririsha maziwa hayo.

Mashine ya kisasa inatumia umeme ili kufanya kazi, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika bomba linalotirirsha maziwa, ikiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba vinavyotumika kuingiza kiasi au ujazo unachohitaji.

Kijana wa kiume anaendesha pikipiki ambayo imebeba madumu mazito, yaliyotengenezwa kwa chuma. Yanayotumika kuhifadhia maziwa akiwa amesimama mbele ya duka dogo, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ya “kielektroniki” ambayo inatumia umeme ili kufanya kazi ya kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu bali ina dirisha lenye bomba dogo ambalo hutililisha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipokuwa na mhudumu bali mteja huingiza fedha kisha hubonyeza vitufe vyenye namba, kuandika kiasi anachohitaji ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo la mashine hiyo, huanza kutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Jengo kubwa lenye ghorofa mbele, ambalo lina maduka mbalimbali, mojawapo likiwa linauza bidhaa zitokanazo na mifugo, kama vile maziwa yatokayo kwa ng'ombe na mayai yatokayo kwa kuku.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na dirisha dogo ambalo hutiririsha maziwa kutoka katika bomba, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Duka dogo ambalo linatoa huduma ya maziwa yatokanayo na mifugo ambayo ni ng'ombe. Likiwa na picha ya kikombe chenye maziwa pamoja na ng'ombe akiwa anakula majani iliyochorwa katika kuta za duka hilo.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya maziwa pasipokuwa na muhudumu, ikiwa ndani ya chumba na dirisha dogo lilikiwa wazi, lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambazo hutumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba, pembeni kukiwa na vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji, pamoja na sehemu ya kuingizia fedha.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma za huuzaji wa maziwa, pasipokuwa na mteja ikiwa ndani ya nyumba ikifanyiwa marekebisho au matengenezo kwa kuwa imeharibika.

Mashine ya kisasa, ambayo inatumia umeme kufanya kazi, inayojiendesha yenyewe kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pamoja na sehemu ya vitufe inayotumika kuingiza ujazo au kiasi unachohitaji.

Masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro, mbao pamoja na vitambaa vya rangi tofautitofauti; yakiwa yamekusanywa sehemu moja ikiwa pamoja na mito yake kwa ajili kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa anafanya ukaguzi wa masofa ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao magodoro pamoja na vitambaa vya rangi tofauti tofauti ambavyo vimetolewa katika sehemu ya nje ili kuuzwa

Vitu mbalimbali vya samani ikiwa ni pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti, meza za kulia chakula na stuli ndogo, vikiwa vimekusanywa kwenye chumba kikubwa kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na kabati ndogo yenye madroo ya kuhifadhia vitu mbalimbali, masofa pamoja na viti; vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya kuuzwa.

Vituo vya thamani ikiwa ni pamoja na kabati, meza ndogo na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti, vikiwa pamoja na mito yake, vyote vikitolewa nje sehemu yenye uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi nyekundu, ambayo hutumika kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, yenye uwezo wa kukaliwa na watu nane ikiwa imetolewa sehemu ya nje iliyo wazi, kwa ajili ya mauzo.

Makochi mazuri ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeusi, vingine vikiwa vya rangi nyeupe; vimetolewa sehemu ya nje yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya thamani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula ikiwa na sturi na makochi, masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi vyote vikiwa vinauzwa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na vitanda vilivyo na magodoro yaliyotandikwa vizuri na mito yake, pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa vitambaa vya rangi tofauti tofauti, vyote vikiwa ndani ya jengo kubwa vikiwa vinauzwa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, na stuli nne zimeizunguka vikiwa vimepangwa rangi ya kahawia inayong'aa na vikitolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Masofa mazuri na ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe vikiwa pamoja na mito midogo kwa ajili ya kuegemea, vimetolewa katika sehemu ya nje iliyo na uwazi kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya samani pamoja na meza kubwa kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo yenye uwezo wa kukaliwa na watu nane ikiwa pamoja na masofa, vimetolewa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amekaa katika moja ya sofa, ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe, akiwa ameshikilia mto ambao hutumiwa kuegemea masofa hayo yakiwa yamekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Kitanda kizuri na cha kisasa, ambacho kimetengenezwa kwa kutumia mbao, kikiwa pamoja na godoro jipya lenye karatasi la plastiki na mito ya kulalia, vikiwa vinauzwa.

Jengo kubwa lililofanyiwa usafi vizuri, likiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa pamoja na magodoro yaliyo tandikwa vizuri na mito ya kulalia, vimekusanywa sehemu oja kwa ajili ya kuuzwa.

Meza ndogo ambayo imetengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao yenye muundo wa duara. ikiwa na nguzo moja refu iliyoshikilia meza hiyo chini ikiwa imegawanyika katika sehemu nne ambazo huzuia meza hiyo isianguke.

Kijana wa kike akiwa ndani ya jengo kubwa lenye vitu mbalimbali vya thamani, kama vile; makochi kwa ajili ya kukalia, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi, vikiwa pamoja na mito ya kuegemea vikiwa vinauzwa.

Vitanda vizuri viwili ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimeunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini pamoja na ngazi iliyo na madroo ya kuhifadhia vitu mbalimbali, ambayo hutumika kupanda kitanda cha juu.

Vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na makabati, masofa yenye magodoro na vitambaa tofautitofauti, vikiwa vimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo ya kulia chakula, na makochi yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi, vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Vito vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula, makochi ya kukalia yenye magodoro na vitambaa vya rangi mbalimbali, vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Vitu mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo yenye maua juu yake, pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe; vikiwa vimekusanywa sehemu moja kwa ajili ya mauzo.

Viti vya kukalia mtu mmojammoja, ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao, na kuvalishwa magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe, ili mtu asiweze kuumia atakapokaa kwa muda mrefu, vikiwa vimewekwa sehemu yenye uwazi ya nje kwa ajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani ambavyo vimekusanywa katika chumba kimoja ikiwa ni pamoja na stuli ndogo za kukalia, pamoja na seti za masofa zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti zikiwa vinauzwa.

Mazingira mazuri na ya kupendeza ya hoteli ya kisasa kukiwa na meza na viti vya kukalia, madirisha makubwa yaliyo tengenezwa kwa vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha na wahudumu waliovaa sare za rangi nyeupe na nyeusi wakiwa wameshikilia sahani zenye vyakula.

Wanaume watatu wakiwa wamesimama katika meza refu iliyopo eneo la mapokezi ya hoteli ya kisasa, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma, kukiwa na picha iliyopo ukutani ikimuonyesha ndege anaruka pia kukiwa na sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae.

Mazingira mazuri na ya kupendeza ya hoteli ya kisasa, kukiwa na viti virefu vya kukalia katika meza ya kaunta, huku kwingine kukiwa na meza za duara na viti, ambavyo hutumiwa na watu kukalia ili kujipatia chakula.

Muuzaji pamoja na mnunuzi wote wa jinsia ya kike wakiwa wanakabidhiana mboga zilizowekwa katika mfuko, wakiwa katika mazingira ya soko huku bidhaa mbalimbali zikiwa juu ya meza kama vile: viazi, karoti, nyanya, pamoja na ndizi zilizoning'inizwa.

Sehemu ya soko ambapo wanauza vyombo mbalimbali vilivyopangiliwa katika rafu za mbao ikiwa ni pamoja na masufuria, mabakuli, sahani, vikombe na chupa za kuhifadhia chai.

Mama akiwa ameketi katika mazingira ya soko akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula kama vile karoti, vitunguu, nyanya ambavyo vipo juu ya meza vikiwa vinauzwa.

Mama akiwa katika mazingira ya soko akiwa anauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula zilizopo juu ya meza mfano ni; nyanya, vitunguu, pilipili hoho, mboga za majani pamoja na matunda.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara, pamoja na bidhaa ambazo zinatumika katika maandalizi ya chakula, zikiwa zinauzwa, zikiwemo nyanya ambazo zimehifadhiwa katika ndoo kubwa.

Mazingira ya sokoni kunakouzwa bidhaa mbalimbali, ambapo mama au muuzaji anamkabidhi mteja bakuli dogo, lililojazwa nyanya ambazo zingine zipo katika meza hiyo zikiwa zinauzwa.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mabanda yaliyo na vitu mbalimbali ambavyo vinatumika katika maandalizi ya chakula kama vile vitunguu, nyanya, viazi, karoti na mboga za majani ambavyo vinauzwa.

Mazingira ya sokoni kukiwa na baba pamoja na mama ambao wamezingirwa na bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula zinazouzwa, mfano ni pilipili hoho, karoti, ngogwe, nyanya maharage na bidhaa zingine nyingi yakiwemo matunda.

Mazingira ya sokoni ambapo huuuzwa bidhaa mbalimbali za urembo wa wanawake. Kama vile mikufu, hereni, bangili za mikononi, viatu, kofia na bidhaa nyingine nyingi.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu ambao wanafanya biashara mbalimbali za uuzaji wa bidhaa, ambazo hutumika katika maandalizi ya chakula, kama vile viazi, nyanya, karoti vitunguu mboga za majani, baba akiwa ananunua bidhaa hizo.

Mazingira ya sokoni kukiwa na watu mbalimbali wakifanya biashara ya uuzaji wa bidhaa ambazo zinatumika katika uandaaji wa chakula kama vile vitunguu, nyanya, karoti ambazo zimepangiliwa juu ya meza.

Sehemu ya masoko kukiwa na mkusanyiko wa watu wa jinsia na rika tofautitofauti; wakiwa wamebeba mifuko ya plastiki vifungashio, pochi, mikoba; ambavyo wamehifadhia vitu mbalimbali walivyonunua.

Mkono wa kike ukiwa umeshika mashine ya kielektroniki ya "pesapali", pamoja na kadi ya benki aina ya visa ikiwa imechomekwa ili kufanya malipo ya huduma mbalimbali.

Duka ambalo linatoa huduma za kifedha kwa kupitia simu ya mkononi kama vile M pesa, ambao wanatoa huduma ya kutuma pesa, kutoa pesa, kuangalia salio, kununua bidhaa mtandaoni na kadhalika.

Jengo refu lenye vyumba vingi, ambalo lina madirisha makubwa yakiyotengenezwa kwa kutumia vioo lenye vyumba vingi ambavyo hupangishwa au kuuzwa kwa watu wanaotaka kufanya sehemu za makazi au sehemu za maofisi ya biashara.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza nguo za wanawake ambazo zimening'inizwa kwenye rafu za chuma mfano ni magauni, mengine yakiwa yamevalishwa kwenye vinyago vilivyo ndani ya duka hilo.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo, moja wapo likiwa linauza viatu kwa ajili ya wanawake na wanaume ambavyo vimepangwa katika rafu za mbao zilizopo ndani ya duka hilo.

Duka kubwa na la kisasa mbalo ndani yake lina maduka madogo madogo, yanayouza bidhaa tofauti tofauti mojawapo likiwa ni sehemu ya mgahawa mdogo unaouza vyakula pamoja na vinywaji.

Duka kubwa na la kisasa, ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza nguo kwa ajili ya wanaume, ikiwa ni makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma, viatu vilivyopangwa juu ya meza pamoja na mashati yaliyokunjwa vizuri.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo; yanayouza bidhaa tofauti tofauti, mojawapo likiwa linauza: meza ndogo za kulia chakula, stuli za kukalia, pamoja na mapambo ya ndani.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogo madogo ambayo yanauza bidhaa tofauti tofauti, moja wapo likiwa linauza nguo za kiume ambayo ni makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma yenye rangi tofauti tofauti.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogo madogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti mojawapo, likuwa linauza nguo za kiume mfano: makoti yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangiliwa katika rafu za chuma pia.

Duka kubwa na la kisasa, ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo, yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza bidhaa za kike kama vile; viatu, kofia, mikufu pamoja na nguo.

Duka kubwa la kisasa ambalo ndani yake kuna maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, moja wapo likiwa linauza midoli ya watoto pamoja na nguo zilizopangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza nguo kama vile; makoti, masweta, suruali ambazo zimening’inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na uuzaji wa nguo za kiume ambazo ni mashati yaliyoning'inizwa, suruali zilizokunjwa vizuri na kupangwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofauti tofauti. Mojawapo likiwa linauza nguo za wanaume ambayo ni makoti ya suti yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma na mashati yaliyokunjwa vizuri na kupangiliwa sehemu moja.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utakanao na taa zilizofungwa juu, chini kukiwa na sakafu safi, iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali, ikiwemo vyakula vilivyokaushwa na kuhifadhiwa katika pakiti za plastiki na kupangwa katiaka rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo lina sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu vya michezo ambavyo vimepangiliwa katika rafu ya mbao.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni za miche, za unga, za kuogea, ambazo zimehifadhiwa katika rafu za chuma, kila moja ikiwa na kibandiko cha bei inayouzwa.

Duka kubwa na la kisasa, lenye taa zilizofungwa juu na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali kama vile; vinywaji vya vilevi vilivyohifadhiwa kwenye chupa na kupangwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo limefanyiwa usafi vizuri likiwa linauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika maandalizi ya chakula kama vile; maharage, mahindi, karanga, mchele ambazo zimehifadhiwa katika makarai madogo pamoja na matunda kama vile ndizi na mananasi.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika kordo ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauzwa vinywaji mbalimbali, aina ya mvinyo ambavyo vimepangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lililofanyiwa usafi vizuri chini kukiwa na sakafu iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linauza bidhaa za wanawake ikiwa ni pamoja na viatu, kandambili zilizoning'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zillizofungwa juu, likiwa na sakafu safi yenye vigae ambalo linauza vinyaji mbalimbali kama vile; soda au juisi za matunda, zilizo hifadhiwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu. Chini kukiwa na sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linauzwa vinywaji mbalimbali kama vile soda au juisi za matunda zilizohifaziwa katika chupa na kupangiliwa katika rafu za chuma.